Hapa ni barabarani ambapo humu nyuma mna manthari ambayo yana mimea, mimea ambayo ina maua ya kupendeza. Huyu ni mwanaritha wa kitengo kile cha wendesha baiskeli ambao ni walemavu. Yuko mbioni ili kuweza kumshinda yule aliye mbele yake.

Hiki ni kitabu ambacho hutumika katika kufunza watoto mle shuleni. Ukurasani mwake ambapo kumefunguliwa ni ukurasa mia moja sabini huku mna picha nne tofauti, wawili wa juu ni watu ambao wanaenda kusali huku wawili wa chini wakiwa ni wanafunzi ambao wako katika hali tofauti tofauti ili kutumika katika kuashiria jambo fulani.

Huyu ni mwanaume ambaye amesimama mbele ya watu ili kuwahutubia. Mkononi amebeba kijikaratasi na mbele yake kuna kinasa sauti. Anaonekana kavalia suti na nyuma yake kuna kibango ambako kina maandishi yanaonyesha vitu vingi.

Huyu ni mwanaume ambaye amekalia machela, kiti kile kina cho tumika na watu ambao ni vilema mkononi pale kwenye mapaja ameviwekelea vitabu vyake pia amevalia saa ambao ni kobo la cronomiter inayomsaidia kuona mkono mwingine umeshika ili aweze kujisukuma maana machela ile ni ya kusukuma kwa mkono.

Hapa ni kiwanjani tunawaona wachezaji watatu, wawili waiwa ni wale wachezaji wa kitengo cha wachezaji walio na ulemavu na mmoja anaonekana ni mchezaji anayewasaidia katika kufanya mazoezi.

Hichi ni kitabu cha mfumo mpya ambao unatumika Kenya ya aina ya CBC, ambacho ni kitabu cha grade 2 ambayo ni darasa la pili. Ni kitabu ambacho kinafunza mengi kuhusu mahala ambapo tunaishi hiyo ikiwa ni manthari yale ambayo tunaishi na jinsi bora ya kuitunza. Inamtunzi pale na namba ya mtunzi ule, utakapo pata kumpata au kupata kitabu kile kwa njia ya elektroniki.

Hichi ni kitabu, ambacho kimefunguliwa ukurasa. Ukurasa unaonekana una maandishi, na pia picha za watu, ambao zinaelezea kwa watoto wanaosoma kitabu hiki, maelezo yaliyomo kwenye maandishi kwa picha.

Hili ni bango ambalo limetengenezwa kisha likawekwa pahala ambapo watu watakapopita wataweza kuliona. Ni bango ambalo linaashiria kwamba na kufunza jinsi bora ya kuweza kuweka ule uchafu, ambao tunaweza utumia ili watu wasiweze kuutupa mahali popote. Ina picha za kuashiria jinsi uchafu unavyopaswa kuwekwa.

Ni watu ambao wanatembia kuenda mahala au sehemu ambayo ni mbele ya watu wamevalia wote nguo nyekundu, huku wanaume wakivalia zile kaptura ambazo nyeusi. Kunao wawili ambao wamebeba kwenye machera, maana hii ni timu ya Kenya, inaashiriwa kulingana na vile bendera ambapo wamebeba mkononi, na ni watu wanariadha wa nchi ya Kenya.

Hapa ni darasani na kunazo dawati ambazo zimepangwa kwa njia tofauti tofauti. Mna zile ambazo zimewekwa kando ingine na zingine kando Ile ingine karibu na meza ile ya mwalimu. Dirishani mmewekwa vitambaa vya kuzuia mwangaza mwingi uweze kuingia pale kwenye darasa. Mna makaratasi pale juu ya dawati zingine.

Hili ni bango ambalo limebandikwa ukutani na ni bango ambalo linaashiria umuhimu wa maji. Linalo picha na lilalo pale mada ambao inaongelea kwamba maji ni uhai na kwamba kila tone inaweza kupata kusaidia. Ina maelezo kadha wa kadha wakiwemo mahala ambapo maji inatoka na jinsi bora ya kuweza kutunza maji yale na kuweza kuyateka.

Hii ni sehemu nyuma ya darasani ambapo wanafunzi wanaweza kuhudumia ili kuweza kuweka vitabu vyao ambavyo hawavitumii au kile chombo ambacho wamekibeba kuja shuleni na hawakitumii kwa darasa linaloendelea au kwa mda walio kwa sasa.

Hapa ni uwanjani na hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa wale wachezaji walio na ulemavu mmoja anapiga mpira ule kwa kushuti na kuna wengine ambao wanakinga mpira ule ili isiweze kuingia na kwa goli.

Hili ni jengo la shule na linaonekana kuwa na madarasa na pia mandhari yake yanaonekana kuwa ni mazuri sana na yenye maua, pia kuna nyasi na mle ukutani mwa jengo lile kunaonekana kuwa na maandishi ambayo yanaeleza zaidi.

Hii ni karatasi kuu ambayo imeandikwa zile herufi kuu za ambazo tunazifahamu a, b, c, d, e,f. Inaonekana kuwa kwenye mandhari ambayo ina mchoro ambao ni mwekundu. Lina maandishi pande ya kizungu ambayo yanaweza kutafsiriwa kuwa kwamba mwenye furaha. Pia ina mchoro mle kando katika ukuta ule ambayo ni ya wanyama.

Huu ni mlango ambao umepakwa rangi ya nyekundu. Mlango huu ni wa kuingia kwenye jumba au kuingia kwenye ofisi. Una lebo pale juu za kuonyesha kwamba ofisi ile au nyumba ile ni ya nani au ni wapi.

Hapa ni uwajani na hawa ni wachezaji wa timu ya kenya kwenye kitengo cha wachezaji wenye ulemavu. Wamo uwanjani wako kwenye hali ya kufanya mazoezi . Kunaye yule nyuma ambaye anakimbilia mpira huku pale mwelekezi wao akiwa amesimama pale nyuma watatu hawa wako wanasonga mbele wanakimbia katika hali ya mazoezi.

Hapa ni uwanjani mahali ambapo riadha zinaendelea. Mle nyuma kunavyo viti ambavyo mashabiki wameweza kuketi. Wachezaji au wakimbiaji wa wanariadha waliomo huku kiwanjani ni wanariadha wa kitengo cha wanariadha ambao wana ulemavu. Mwanariadha aliye pembeni mle ni mwanariadha wa nchi ya Kenya ambaye anafahamika kama Kimani. Anakimbia huku anainua mikono yake juu akiwa na msaidizi wake mle kando.

Ni wachezaji kutoka timu mbili zenye kitengo cha wachezaji wenye ulemavu, wote hao wawili wako kwenye awamu ya kupigania mpira ule ili mmoja asiweze kufikia baada ya mwingine ili waweze kusaidia timu yao ieze kuwa na ushindi mwishowe.

Hapa ni darasani na viti vile vimepagwa katika foleni moja moja baada ya nyingine. Dirishani mle mmefunguliwa ili mwangaza uweze kuingia. Mahali hapa pameandaliwa ili wanafunzi waje darasani wafunzwe hapo.

Hapa ni darasani, na dawati hizi zimepangwa, vyema ili kuwangoja tayari wanafunzi kuketi, mna pia vipatakalishi , mle nyuma, na pia kando dirisha ile, imefunguliwa ilikuweza kuruhusu, mwangaza kuingia darasani.

Ni bango ambalo linaashiria mchezaji huyu ambaye anafahamika Kama Wesly Kimeli Sang. Ni mwanariadha kutoka nchi ya Kenya, ambaye pia bango lile linaashiria mwaka aliyozaliwa na pia kazi anayoifanya. Pia inaonyesha kwamba ni mchezaji au ni mwanariadha wa kitengo cha watu ambao Wana ulemavu.

Ni kitabu ambacho kinatumika kufunza kuhusu afya kwa watoto wa umri mdogo. Kinazo picha za watu ambao wako katika hali tofauti tofauti huku kurasa mwingine ukiwa na picha ya vitu ambavyo watu hutumia siku baada ya siku. Ina maelezo na maelezo ambayo yanaeleza watu waweze kusoma baada ya kuangalia picha zile.

Huu ni mlango, wa kuweza kuingia katika darasa, nembo yake mle juu, inaashiria hiki ni kidato cha kwanza, R, ambao ni mlango umetengenezwa kwa kutumia mbao, na ina mchoro ambao ni mchoro wa kupendeza ambao, unafaa lango ule.

Huyu ni binti ambaye ni mwanariatha wa kuogelea anayewakilisha nchi ya Kenya. Yuko kwenye maji na amefika sehemu ya mwisho tayari akiwa anaangalia nyuma Ili kuweza kupewa mawaitha ya jamba ambalo atakalo lifanya baada ya pahala kufanya hii.

Hapa ni uwanjani, kuna hao mashabiki ambao wameketi mle kando juu mahala ambapo wanapaswa kuketi. Watu hawa wanaopita chini ni wachezaji ambao wamevalia nguo nyekundu wengine kwa nguo nyeusi huku kuna wale ambao ni walemavu wamekalia vile viti vyao spesheli vya kuweza kusukuma na huku aliye mbele kabisa akiwa ameshikilia pendera mkononi na huku wakitabasamu.

Hapa ni ukuta na ni ukuta wa darasa, mna mchoro mzuri maandishi ya siku za wiki. Imepambwa vizuri kutoka siku ya kwanza ya wiki ya kwanza, ya pili, ya nne, ya tano, ya sita hadi siku ya saba. Siku hizo pia zimechorwa michoro ya jua ya maua ikiwemo siku ile ya pili ambayo imewekwa picha ya kipepeo.

Hawa ni wanariadha wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike, na wa kike ndiye anayeonekana kutambulishwa kama Nancy na ni mwanariadha katika kitengo kile cha wanariadha wenye ulemavu.

Hapa ni uwanjani, mahali ambapo riadha zimekuwa zikiendelea. Huyu ni mwanariadha kutoka nchi ya Kenya ambaye anafahamika Kama Kimani. Na huyu ambaye yuko kando yake ni mwanariadha mwenzake ambaye ni msaidizi kwa muonyesho ni muonyeshi wa mwanariadha huyu. Huyu ni mwanariadha wa kitengo cha wanariadha ambao wana ulemavu.

Huu ni ukurasa wa kitabu, na kulingana na yale maandishi yaliyomo, ni ukurasa wa kitabu cha Kiswahili ambacho pale kuonesha kwamba kimeidhinishwa na kina picha na maandishi ambayo yanaeleza picha zile.

Ni wachezaji wa timu ya Kenya, ambao ni wachezaji ambao wameweza kujishindia zawadi. Mkononi wote wameshika bango ambalo linaashiria zile pesa taslimu ambazo wameweza kushinda kutoka kwa michuano waliokuwa wamecheza. Wote wamevalia nguo za juu ambazo zimo sawa, huku wengine wakiwa wamevalia nyeusi, na wengine viatu vyao vikiwa havifanani kabisa, na mwingine ameshikilia simu yake mkononi.

Hichi ni chumba ambacho ukutani mwake mna mchoro wa ile hadithi kuu kutoka kwenye bibilia ya nuhu, na ambayo alipo kuwa anawafusha watu katika wakati wa ngarika alikuwa na wabukesho wanyama. Mantari yake anaonekana kuwa na maua, ambayo yamepambwa vizuri mle nyuma, kukiwa pia na miti, ingine ikiwa ni miti ya maua.

Hapa ni mahala nje ni kwa kiwanja ambapo kuna mahali ambapo kumetengenezwa mahala spesheli ili tanki iweze kuekelewa juu na ni tanki nyeusi. Kunalo bango pale ambalo limeandikwa moto utakapotokea watu waweze kufumukana mahala pale.

Hii ni ghorofa na ni ghorofa yenye ghorofa tatu, ni mandhari yake yanamimea, maua, ile njia yake imeweza kupambwa vizuri yale maua yakaweza kutengenezwa kwa njia ya kupendeza, milango ya ghorofa hii imepakwa rangi nyekundu.

Hichi ni kitabu cha grade ya saba ambacho ni kitabu kimechapishwa na kampuni ya uchapishaji ya Longhorn. Kitabu hiki kina maandishi pale ambayo yanaonyesha kwamba kimeidhinishwa na serikali ya Kenya, kutumika katika mafunzo. Ni kitabu cha kufunza somo la kompyuta kwa watoto wadogo wa darasa la saba.

Hichi ni kitabu cha darasa la pili. Ni kitabu ambacho kinatumika kufunza somo la kimombo. Kimeandikwa na mwandishi ambaye anafahamika kama, Hins Richards. Ni jeupe, na huku kina mauk, mchoro wa maua, maua ambayo maua yanapendeza vizuri.

Hiki ni kitabu cha darasa la pili ambacho nikitabu kimeleboliwa au kupewa nembo Nyota ya Kiswahili ambacho ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili. Kinacho watu wawili ambao ni mchoro wa watu walio juu ya farasi, mmoja akiwa ni, mmoja amevalia vyema kama mwendeshaji wa farasi huku mwingine akiwa mwenzake. Hajavalia kama mwendeshaji wa farasi. Ni kitabu ambacho kinatumika kufunza watoto wa gredi ya pili.

Huu ni ukuta wa darasa, ambao kule juu mnamaandishi ambayo mnazile letter za alphabeti ambazo m, n, o, p, q, r ambazo pia zinatumika kuwaeleza watoto na kuwafunza kutamka na pia kuandika kwa njia iliyo bora.

Hapa ni uwanjani na hawa ni wanariadha, ni wawili mmoja akiwa ni wa kitengo cha wale wakimbiaji ambao wana ulemavu na mwingine akiwa ndiye msaidizi wake anayemsaidia katika kufanya makimbizi yake.

Ni wanadada ambao ni wa kitengo cha wachezaji ambao ni wenye ulemavu , wamesimama pale nje wakiwa wamevalia kwenye vile viti vyao ambavyo wanavyoskuma Kwa mkono ili waweze kuenda . Wamevalia shati ambazo ni nyekundu huku zikiwa zimeandikwa nchi, jina la nchi ya Kenya.

Hapa ni darasani na haya ni madaftari ambayo wanafunzi huweza kutumia wakati wanapokuwa darasani wanapokuwa wanaandika au wanapokuwa wanafanya masomo yao ya ziada na ni yale madaftari ambayo hutumiwa na mwanafunzi mmoja mmoja kila mtu na yake, pia kunao ukutani pale mnaile bodi ambayo imeekwa maandishi na kumebandikwa picha darasani ili wanafunzi waweze kutumia kusoma.

Ni dawati ambalo juu yake kumewekelewa vitabu, ambavyo ni vitabu cha kufunza somo ambalo ni la kompyuta na ni la gredi la saba. Kunayo pia faili ambayo iko pale kando, na faili ambayo iko rangi ya manjano. Kunayo cable ambayo ni waya imetokea pale chini ambayo ni ya kucheji simu au kompyuta.

Hiki ni kibao ambacho kimebandikwa ukutani, kimeandikwa maandishi mengi ambayo yanaeleza jinsi ambavyo watu wanafanya katika mahala pale, mahala ambapo ni shule, kwamba kimeekwa katika hali ambayo yakuvutia macho ili kiweze kumvutia msomaji.